Ni kituo cha kuzalisha umeme cha Kengen . Kuna matanki makubwa mawili yenye nembo ya Kengen na kuna mistari ya umeme na miundombinu inayohusiana . Sehemu ya maegesho ya magari yenye paa la zambarau inaonekana upande wa kulia.

Kuna gunzo kadhaa za umeme, zilizosimama kwenye uwanja wazi wenye nyasi, zikipeleka nyanya za umeme kwa mbali. Kuna vumbi linaloonekana hewani, labda kutoka kwa magari yanayopita.

Ni mtazamo wa angani wa bwawa kubwa la maji lenye rangi ya kahawia likiwa na kinu cha kuzalisha umeme au mitambo mingine muhimu kando yake. Miundo mikubwa ya saruji na majengo yanaonekana karibu na bwawa.

Kuna nguzo ndefu ya chuma inayobeba nyaya za umeme ya ardhi. Nyaya hizo zina mipira midogo myekundu inayotundikwa kwa vipindi. Mandhari ya milima na miti inaonekana nyuma.

Kuna nguzo kubwa ya umeme iliotengenezwa kwa chuma, ikisimama dhidi ya angaa la bluu lenye mawingu meupe. Waya za umeme na insulators zinaonekana zikiningi'nia kutoka kwenye nguzo inaonekana kama miundobinu ya usafirishaji wa umeme kwa mbali.

Ni mazingira ya wazi yaliyojaa nyasi na vichaka. Nguzo kubwa ya umeme imesimama katikati ikiwa na nyaya nyingi zinazovuka angani. Mbingu ina mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha siku yenye jua kali.

Katika picha, barabara ya kifusi imepakana na mtaro wa saruji na ukuta wa mawe. Miti mirefu na vichaka vimetandana kando ya ukuta. Nguzo ya umeme imesimama kando ya barabara na mwanaume aliyevalia sare ya kazi anatumia ngazi ndefu kuifikia.

Wafanyakazi wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo za umeme kando ya barabara ya lami. Mmoja amepanda ngazi ndefu kuelekea juu ya nguzo huku wenzake wakisimama chini akimsimamia. Kando ya barabara kuna ukuta wa matofali na miti mirefu pamoja na mtaro wa maji.

Katika eneo hili la kiwanda, mabomba makubwa ya chuma yameunganishwa kwa taratibu maalum. Watu kadhaa wamevaa mavazi ya usalama na na kofia ngumu wakionekana kutembea kwenye barabara iliyotengenezwa. Miondo mikubwa ya metali inaonekana kote kuonyesha mifumo tata wa kiwanda hicho.

Katika mazingira haya kuna rundo kubwa la taka lililolala kando ya maji meusi chafu. Watu kadhaa wamevaa fulana za usalama za manjano, wengine wakiwa wameingia majini wakitumia vifaa vya kusafisha taka. Nyuma, majengo yasiokuwa yamejengwa vizuri yanaonekana.

Kuna vifaru wawili wakilisha nyasi kwenye mbuga wazi. Nyuma yao, jiji la Nairobi linaonekana kwa mbali likiwa na majengo marefu . Hii inaonyesha national park ikiwa karibu na mazingira ya mijini.

Ni mazingira ya makazi duni. Katikati kuna mtaro uliojaa maji taka na uchafu mwingi uliotapakaa kando kando. Watu na wanyama kama mbuzi na kondoo wanaonekana wakizurura karibu na uchafu huo.

Inaonyesha jengo refu la mnara lililo na alama ya Samsung juu yake likisimama wima chini ya anga la bluu. Karibu kuna sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta ikitazama chemichemi ya maji na upinde wa mvua kidogo.

Mandhari haya yanaonyesha makazi duni yaliyojaa yakiwa na nyumba zilizoezekwa kwa mapati na kuta za udongo au mbao. Mti mdogo wenye Mani machafu inapita katikati ya makazi hayo na nguo zikiwa zimetundikwa nje zikikaushwa.

Tembo wawili wakubwa wamesimama karibu na tembo wawili wadogo wakiwalinda kwa ukaribu. Tembo hao wadogo, wenye rangi ya udongo mwekundu, wamejificha kati ya miguu ya wazazi wao. Familia hiyo ya tembo imeonekana katika mazingira ya siri yakiwa imejaa utulivu na usalama.

Kifaru mkubwa, mwenye rangi ya kahawia, anachungwa kwenye nyasi ndefu ya kijani kibichi. Pembe yake kubwa imeelekezwa mbele huku akila kwa utulivu. Sehemu kubwa ya eneo hilo linaonekana kuwa wazi na limajaa mimea.

Ukuta mrefu umechorwa mchoro mkubwa wa uso wa mwanaume; ukiwa na rangi ya kuvutia za bluu na zambarau. Magari mawili, moja la fedha na jingine jeusi, yameegeshwa barabarani mbele ya ukuta huu. Majengo mengine yanaonekana pande zote mbili za ukuta, yakionyesha mazingira ya mijini.

Mwanaume amesimama mbele ya kibanda cha jadi chenye paa la nyasi na kuta za udongo. Amevaa fulana ya kahawia iliyokolea na suruali nyeupe huku akiwa ametandaza mikono yake. Mandhari ya miti inaonekana nyuma yake.

Eneo linaonyesha makazi duni yenye njia nyembamba chafu na nyumba ndogo. Kuta za nyumba zimetengenezwa na udongo na mbao huku paa zikiwa na mabati yaliyotumiwa. Udongo mwingi unaonekana, uliotapakaa kwenye njia na kuna baadhi ya maji machafu yanayotiririka.

Tumbili wawili wenye rangi ya kijivu na mwanga Shingo zao ndefu zinaonyesha mistari myeupe na mikundu. Wamezungukwa na mimea ya kijani kibichi, wakiwa wametulia katika mazingira ya asili.

Hapa kuna barabara yenye shughuli nyingi, ambapo mabasi ya abiria yamejipanga yakisubiri. Watu wanatembea kando ya barabara, huku baadhi yao wakionekana wakipanda au kushuka mabasi hayo.

Mstari ta treni inaonekana ikipita nyuma ya uzio wa wavu. Treni ina rangi nyeupe na mistari ya machungwa na nyekundu. Nyasi imekua chini ya njia za reli na miti inaonekana kwa mbali.

Kuna mabasi mawili yaliyoegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Basi la mbele lina rangi ya kijani na limeandikwa, perfect, huku likiwa na bidhaa zilizofunikwa juu yake. Watu wanatembea karibu na mabasi hayo na majengo yanaonekana nyuma.

Abiria wengi wamekusanyika karibu na basi dogo la abiria wakionyesha shughuli nyingi kwenye kituo cha basi. Baadhi ya watu wamesimama huku wengine wameketi wakisubiri usafiri. Majengo marefu yanapatikana nyuma.

Msongamano wa watu na matatu yenye mapambo mengi inaonekana katikati ya jiji. Mabango yanayoonyesha njia za usafiri kama vile Thika Road, Ruiru na Juja, yamebandikwa mbele ya gari. Watu wanapita na kusimama karibu na basi hilo.

Katika kituo hiki cha jiji, magari na mabasi yamejipanga yakisubiri. Watu wanatembea katikati ya magari hayo, huku baadhi wakiwa wamevalia fulana za usalama za rangi ya njano. Majengo marefu yamezingira barabara yakionyesha shughuli nyingi.

Kuna gari la abiria, matatu lenye maandishi, Nakuru direct, na, molo group, likiwa limeegeshwa barabarani. Watu wanatembea karibu na gari hilo na maduka yanaonekana pande zote za barabara. Inaonekana kama soko au eneo lenye shughuli nyingi.

Barabara yenye matatu zilizopakiwa kando inaonekana. Majengo ya kibiashara yenye mabango ya matangazo yamesimama nyuma ya magari. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara. Mandhari inaonyesha yenye shughuli nyingi za kawaida.

Barabara pana inaonekana yenye magari machache yakipita ikionyesha mtiririko wa magari wa wastani. Juu ya barabara, kuna daraja la watembea kwa miguu yenye rangi ya bluu likiunganisha pande mbili za barabara.

Matatu yenye rangi ya bluu na maandishi ya njano team petition prominent ikiwa imeegeshwa barabarani . Watu wanatembea mbele ya matatu na majengo ya mji yanaonekana nyuma.

Barabara inaonekana kuwa na magari mbalimbali ikiwemo basi dogo la manjano likiongoza. Neti ya kijani kibichi inajipanga kando ya barabara ikitenganisha eneo la magari na mandhari ya asili. Anga linaonekana kuwa jeupe au lina mawingu.

Tuktuk mbili zimeegeshwa barabarani moja ikiwa ya rangi ya ua ridi na nyeusi na nyingine ya njano na kijivu. Tuktuk ya ua ridi imefungua mlango wake wa nyuma. Nyuma yao, kuna magari mengine na mabasi yanayoashiria kuwa wako kwenye barabara yenye shughuli nyingi.

Gari aina ya basi ndogo, imesimama ikiwa na milango wazi, huku abiria wakiingia na kutoka. Magari mengine yanaonekana yameegeshwa karibu na barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Barabara kuu pana inaonekana yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili. Kuna basi la kijani ambalo limeegeshwa upande mmoja wa barabara na magari mengine madogo mengi. Barabara hiyo ina alama za barabara na taa za barabarani zilizowekwa.

Kuna rundo la mabomba meupe yenye ukubwa mbalimbali yaliyotengenezwa kwa plastiki. Mabomba haya yamewekwa juu ya uso wa zege yakiwa yametawanyika na kuunda mtazamo wa kina. Huu ni mkusanyiko wa vifaa vinavyotumika katika ujenzi.

Kuna maji yenye matope yaliyokaa chini kwenye dimbwi. Kwenye kidimbwi, kuna vipande vya miti vilivyovunjika na takataka nyingine zikielekea juu ya uso wa maji. Bomba linaonekana likipita juu ya maji likiunganisha pande mbili.

Ni sinki la jikoni lenye maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba la rangi nyeusi .Kando ya sinki kuna chupa ndogo ya glasi yenye ua dogo na chupa ya sabuni. Dirisha linaonekana nyuma likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Ni sehemu ya juu ya kifaa chenye rangi ya bluu. Pengine kichungi cha maji. Kikiwa na mabomba na vali mbalimbali. Kifaa hicho, kimekaa kwenye fremu ya chuma. Kwa nyuma kidogo, kuna ndoo nyekundu. Na vyombo vingine vyeupe vikiwa vimepangwa.

Ni eneo la makazi lenye kuta ya matofali mbele. Nyuma ya kuta, kuna majengo kadhaa ikiwemo jengo linaloonekana kuwa bado linajengwa. Pia , kuna matanki mengi ya maji meusi yaliyoonekana juu ya paa za baadhi ya nyumba.

Tunachoona ni mtaro mrefu uliopochwa kwenye ardhi yenye udongo mwekundu na miamba. Kivuli cha watu wawili kinaonekana wazi ndani ya mtaro huo. Upande mmoja wa mtaro unanyasi kavu.

Majengo kadhaa yanaonekana, moja likiwa bado linaendelezwa na lingine likiwa limejengwa kwa matofali. Matanki mengi ya maji meusi yamewekwa juu ya majengo yakionyesha ugavi wa maji.

Ukuta wa matofali umeonekana mbele, ukifichua mandhari ya jengo la miji. Nyumba kadhaa zimefunikwa na matangi mengi makubwa meusi ya majii juu ya paa zao. Anga lisilowazi linaonekana juu ya majengo mengine mbali likionyesha eneo lenye watu wengi.

Mabomba ya rangi ya kijivu, yametawanyika juu ya ardhi chafu yakiwa yametengenezwa kwa ajili ya matumizi ya viwanda au ya ujenzi. Yanaonekana kuwa nene na ndefu. Yamelala kwenye mchanga.

Ukuta wa kijivu umejaa mabomba mengi ya chuma yaliyopangwa kwa mifumo mbalimbali. Waya imetumika kuunganisha sehemu tofauti, baadhi yakiwa yameinama na mengine yanaopita kwa usawa. Kuna vifaa vya umeme vilivyofungwa ukutani na chini yake kuna vitu vitatu vyekundu vinavyofanana na viashiria.

Bomba tatu za chuma zimetoka ukutani zikimwaga machi safi. Ukuta wa zege umevaliwa na magugu na kutu karibu na mabomba. Maji yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye bomba la mbele ikitengeneza maporomoko madogo.

Katika eneo hili, kuna mfumo tata wa mabomba makubwa ya rangi ya buluu. Mabomba haya yameunganishwa na vali na viunganishi vingi, vikionyesha mtandao wa usambazaji wa kiwevu au gesi. Nita za shinikizo, zinaonekana kwenye baadhi ya mabomba zikifuatilia mtiririko.